Magari mbali mbali katika nchi yetu zina matumizi za aina mbali mbali. Kwa mfano gari moshi hubeba watu wengi katika eneo mbalimbali na kuwafikisha watu wengi katika sehemu zao za maelekeo. Magari kama lori hubeba mzigo kama mchanga ama mizigo yale mzito mzito. Pia baiskeli huwasaidia sana kubeba mizigo yao ama maji kwenye maeneo mbalimbali.

Ulemavu kati ya watu imewasaidia kuwaonyesha wengine kua wakiwa na ulemavu wanaweza pia kuwatia fora katika kazi zao mbalimbali. Maendeleo huku imesaidia watu ilikuona kuna uwezo kadhaa katika sector mbalimbali haswa ya mchezo ama haswa ya biashara ulemavu huu inawasaidia kuwa.

Usafirishaji wa mzigo au watu hufanyika kwa njia mbalimbali katika nchini, kwa mfano usafirishaji wa matumizi ya maji au magari. Haswa matumizi ya usafirishaji wa mizigo kwa matumizi ya maji, hufanyika kwa nchi ambayo hupakana kwenye sehemu za maji. Usafirishaji huu umefaidi sana watu katika nchi maeneo mbalimbali kusafirisha mizigo zao ama watu kwenye sehemu mbalimbali.